Mahindi haya ya rangi kijani na pia yanaonekana kubwa na virusi ama vimeharibika na wadudu wa shambani. Ikiwa kwamba yanaonekana hayana afya.

Shamba la migomba ambayo imechumwa ndizi ambazo hazijaiba. Wakulima wana onekana kuzipanga katika foleni, kwa minajili ya kuhesabu ndizi hizi zinaonekana kuwa katika wingi, ambazo.

Mwanaume aliyevaa mavazi ya nyeusi anaonekana kuwa na furaha huku akishikilia chupa kubwa lililokuwa na maziwa. Anamwanga kwa tanki kubwa baada ya kuchunga maziwa haya.

Msichana wa umri wa makamo anaonekana akiwa ameketi chini akikamua ng'ombe aliyefungwa miguu ya nyuma na kamba ya bluu. Anaonekana kupata maziwa mengi na pia amefichwa uso na ng'ombe hii.

Wanawake wanaonekana kuwa wanatayarisha chakula mbalimbali. Wakiwa na masufuria mengi yanayowazunguka. Wengine wao wamesimama wakiangalia wanachokifanya, na pia vyombo vimekwa nyuma yao.

Mkulima aliyeonekana akiwa amefurahia mazao yake ya ndizi. Ndizi zimepangwa katika foleni au kwa wingi zikingoja kupelekwa kwenye soko ili kupata wanunuzi.

Pikipiki iliyo katika barabara kuu, huku imebeba vibuyu vikubwa vya chuma, vinavyotumika kuhifadhia maziwa. Ili vipelekwe kwenye kituo kikuu, ambacho maziwa hayo yanapitia usafishaji.

Mwanume anaye kamua ng'ombe akiwa amekaa, na ng'ombe yenyewe imefungiwa. Hivi kwamba ni kama itulie ili iweze kutoa maziwa Ipasavyo.

Ng'ombe mwenye asili ya nyeupe na nyeusi, anaonekana kuwa amefungiwa na kamba katika mti na ni mgonjwa sana. Ako na madoadoa na vidonda mbalimbali kwenye mwili wake, unaoonekana kuwa mchungu.

Mgomba unaopandwa ili uweze kupata ndizi na unapandwa na watu watatu wasioonekana, umri wao usiojulikana. Wamevalia mavazi ya bluu na kijani.

Mwanamke ambaye ni mkulima, anafurahia mazao ya mgomba wake, uliotoa ndizi kwa wingi, ambazo zimenawiri na zenye afya. Ameshikilia ndizi hizi ili zisianguke sana.

Ng'ombe wa gredi wa rangi ya nyeupe na nyeusi, wamevalishwa vibao vilivyo na nambari haswa ya ng'ombe. Wanakunywa maji katika mtaro uliochimbwa.

Ng'ombe takriban sita, zinaonekana kwenye zizi. Mojawapo ikikula nyasi iliyowekewa kama chakula. Nyinginezo zikionekana kulala kwa sakafu, hivi kwamba zimeshiba mlo wa siku.

Ndizi ambazo ziko kwa wingi zinaonekana kupangwa katika foleni hivi kwamba ni kama zinangoja wanunuzi. Mandizi haya hutumika katika kutengeneza vyakula kama vile matoke vya mtoto au watu wazima.

Msimu wa kupanda mbegu ya mimea aina mbalimbali. Shamba lililochimbwa na mimea hiyo kuchipuka. Huku migomba inayotoa ndizi imenawiri.

Mwanaume ambaye ni mkulima, amevalia gwanda la rangi ya kijani na kukamua ng'ombe ambaye anatoa maziwaa mengi yaliyotiwa katika ndoo nyeupe chini ya matiti yake.

Mtu ambaye ni mkulima anafurahia mazao ya ndizi yake ambayo yamepangwa katika foleni. Mwanaume aliyeshikilia kamera anamrekodi hivi kwamba ni mhandisi au mwanahabari.

Mkulima aliyeketi ndani ya zizi huku amefunga ng'ombe mguu na kamba, anamkamua na kutoa maziwa mengi. Imetiliwa kwa ndoo ya rangi ya buluu.

Ngombe mweupe aliyefungwa kamba kwenye zizi, anaonekana kukamuliwa na mashine maalum inayotumika katika kazi hii.

Ng'ombe mweupe aliyesimama kwa upole, akingoja kumaliza kukamuliwa na mwanaume anayeonekana kutia bidii katika kazi hii. Chini yake ndoo inayohifadhiwa maziwa haya ni ya rangi ya buluu .

Ndizi za kupikwa zimepangwa katika ulini yakingojea wanunuzi. Inaonekana kuwa mwanamke mmoja aliyeinama akijaribu kuyagawa ama kuyatoa katika mti yake.

Mmea aina ya mgomba unaotoa matunda au mmea aina ya ndizi unaonekana kuwa umenawiri na kupata ndizi nyingi katika mgomba huo mmoja uliyo rangi ya kijani ishara ya kwamba ndizi hizo hazijaiva.

Shamba la migomba ambayo hutoa ndizi. Mbili ya migomba hii inaonekana kuwa na ndizi zilizonawiri na zenye zina afya. Zinaonekana kuwa zimelimwa katika foleni.

Ndizi zinazopaswa kwenye shamba hupelekwa kwenye soko ili zipate huduma ya kuwafukia watu au wanunuzi. Ndizi zimepangwa katika foleni zikingonjea wanunuzi hawa.

Lililo na aina mbalimbali ya mimea kama vile migomba ambayo inatoa ndizi na miwa na pia vivyo hivyo kuna mahindi, mimea ya mahindi na inaonekana kuwa imenawiri.

Mikono miwili iliyoshikilia mahindi iliyoharibika na kuwa na rangi ya nyeusi katikati ya mahindi haya, huku mahindi mengine yametandazwa chini ili kukauka.

Ng'ombe mbili zinaonekana kuingia katika zizi ili kupokea matibabu au chanjo, yaani ng'ombe hizi zinaonekana kuwa zimeletwa na watu kadhaa ambao wamezunguka zizi hili. Wanajiangalia wakingoja ng'ombe zingine.

Ng'ombe wawili walio lala kwenye nyasi ya rangi ya kijani ilio nawiri, wamefunga macho kana kwamba ni wagonjwa wakingoja matibabu.

Shamba lililopandwa miti ya migomba ambayo hutoa matunda ya ndizi ambazo hutumika katika aina mbali mbali ya vyakula kama vile matoke, ndizi za kuchemshwa na ndizi zilizoiva.

Mmea aina ya mgomba unaotoa ndizi unaonekana kuwa na mazao mazuri ,huku ndizi zimejaa kwenye mgomba huo na kuinama na kungojea kuvunwa.

Mwanaume aliye na furaha huku ameshikilia ndizi ambayo imetolewa ngozi. Kando yake kuna ndizi kadhaa ambazo zimewekelewa juu ya meza na bakuli ya blue ambayo amewekea ndizi zingine.

Mke aliyeketi chini anatabasamu kwa furaha huku akikamua ng'ombe aliayefungwa miguu ili asiweze kurusha teke. Anahifadhi maziwa hayo kwenye kibuyu kidogo cha chuma.

Pikipiki iliyo na vikarai vya chuma vinavyoonekana kuwa vinahifadhia maziwa. Inaonekana mkulima anamwaga maziwa katika vikarai hivi huku mnunuzi anaonekana kuandika kwenye kitabu kidogo akimwangalia mkulima akiweka maziwa hayo.

Mwanamke anayeonekana kuwa mkulima anaonekana kufurahia na mavuno yake ya mmea wa ndizi anaonekana kushikilia mgomba wake huku akiwa ameketi kando ya shamba la ndizi.

Mtu katika kampuni ya maziwa, aliyevalia barakoa na glavu, anaonekana akiangalia maziwa yaliyotiliwa kwa vichupa vya chuma kutumia kifaa maalum.

Ndizi unaotokana na mmea wa mgomba, imenawiri katika shamba huku migomba imeinama kulingana na kimo cha ndizi hizi. Ndizi hutumika kupika matoke katika tamaduni mbalimbali.

Mwanaume aliyevalia kofia nyeupe na miwani ambaye ni mkulima anatabasamu kwa furaha kutokana na mazao yake ya ndizi ambazo zinatokana na migomba.